Mhudumu wa afya anamdunga chanjo mtoto aliyeketi chini, anamdunga kwenye mkono. Mhudumu huyu hajavaa barakoa ili kuzuia maambukizi yaendee mtoto ama asipate maambukizi kutoka mtoto.

Chanjo cha Rubella, inatumika kutibu magonjwa kama vile misuli na magonjwa mengine. Dawa hizi zimepangwa tayari kununuliwa na watu ama iko hospitalini mgonjwa anataka kudungwa.

Mhudumu wa afya amemweka mgonjwa kwenye kiti na kumlaza. Anamfungua mdomo akimtibu jino. Juu yao kuna mwangaza inamulika. Msaidizi wa daktari anasimama kando amevaa glovu na barakoa chini ya mdomo, anatabasamu, anafundishwa vile ya kutibu mtu.

Matembe imetolewa kwenye boxi lake, dawa hii inaitwa Vespadol ni yenye milligramu nne, mtu akiwa mgonjwa anameza. Unaweza ipata hospitalini ama duka ya madawa. Ni rangi ya kijani kibichi matembe hizi.

Mama ameleta mtoto wake mchanga sehemu ya wahudumu wamekita kambi kuwadunga watu chanjo. Mhudumu huyu wa afya kwa utaratibu anatabasamu huku anamdunga mtoto chanjo wengine wako kando wanamsaidia.

Mgonjwa amekuja hospitali ya meno, amelala kwenye kiti, mwenye kumhudumia ni madaktari wawili wamevaa barakoa, kuna kitu ya kumulika mwangaza kwenye mdomo ya mgonjwa huyo. Alikua anaumwa na meno ndio akakuja kituo cha afya cha meno.

Madawa ya aina ya tembe, imetolewa ikawekwa kwenye kifuniko. Ni yenye miligramu mia tano. Ukiwa mgonjwa unameza dawa hizi, unapata kwenye hospitali ama duka la dawa.

Wamepanga foleni ili wapate chanjo. Mwanaume mmoja aliyevaa barakoa nyeusi amekaa kwa utulivu anadungwa na mhudumu wa afya. Wengine wako kwenye foleni wakiwa wameketi, nyuma ya foleni wengine wamesimama.

Watoto wawili wanaosha mkono kwenye kituo cha kuogea mkono. Wanataka kuingia hospitalini ama shuleni. Kuna gari imeegeshwa hapo kando. Watoto hao kwa utaratibu wanafungua mfereji na kuosha mkono yao. Hii ni nzuri kwa vile wanazuia maambukizi ya magonjwa.

Mhudumu wa afya anamhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa amevaa barakoa na ameweka stetheskopu kwenye shingo lake. Hapa ni kituo cha afya kuna meza na viti viwili kando ya mhudumu huyu.

Wahudumu wa afya wanahudumua watoto wachanga waliozaliwa, wawili hao wanaonekana wamefurahia wakifanya kazi yao, hii ni chumba ya watoto waliozaliwa katika kituo cha faya. Watoto hao walizaliwa saa karibu, wahudumu hao wanawa tayarisha.

Wahudumu wa afya wanataka kumfanyia mtu oparesheni, wamesima kwenye chumba cha operesheni. Wanaangalia pahali wote wamevaa sare ya kujizuia magongwa kama vile barakoa na glovu. Wamesimama kwa makini.

Mhudumu wa afya anamtibu msichana aliyeketi kwenye kiti. Anamuweka mashini nyuma ya masikio yake. Ni kama mgonjwa huyo anaumwa na sikio. Daktari huyo anamtibu kwa utaratibu.

Dawa imesimamishwa. Ni dawa ya Ngiri Sugu. Kama mtu ni mgonjwa anaugua na Ngiri, anapewa dawa hii ili aweze kupata nafuu. Inapatikana duka la dawa ama hospitalini. Unanunua na kwenda nayo nyumbani unaitumia unapata nafuu.

mgonjwa alikuja hospitalini akalazwa kwenye kiti aliambiwa afungue mdomo daktari anamtibu kwenye jino amevalishwa miwani ili asiumizwe na mwangaza, daktari akona mwangaza kwenye kioo yake ili aweze kuangalia vizuri, mgonjwa huyu alikuwa anaumwa na meno

Dawa zimewekwa uu ya meza, zinapatikana hospitalini ama duka la dawa, ukiwa unaumwa unanunua ama utapewa sare hospitalini, na moja inatibu maumivu na inaleta hisia za.

Mama ameleta mtoto wake kwenye kituo cha afya iliadungwe chanjo. Mhudumu wa fya ameweka teleskopu kwenye shingo lake huku amevaa miwani. Anamwangalia mtoto mchanga akimdunga sindano.

Wakina mama wanatoka nyumba kwao. Kwa vile kuna maji imeingia mvua mingi imenyesha sehemu hii ,watu wanahama. Mto umevuka ukinge wake ukakuja sehemu watu wanaishi, wamama wanachukua bokola na kutoka.

Mto umevuka mkingo wake kwa ajili ya mafuriko, mvua mingi imenyesha sehemu hii barabara iko karibu kujaa maji, magari yatapita kwa shida, sehemu hii ni mashambani kwa vile manyumba mingi hayaonekani.

Mtoto anaonyesha mkono yake na mguu iko na vidonda mingi sana. Anafaa kuchukuliwa na kupelekwa hospitalini apate matibabu. Ameumia sana. Kando yake kuna mtoto mwingine pia anaanza kupata ugonjwa kama yake. Wanafaa kuchukuliwa wapelekwe hospitalini.

Mgonjwa wa macho amekuja kwenye kituo cha afya cha macho. Mwenye kumhudumia amevaa barakoa. Ameweka uso yake kwenye mashini ili ayachunguze ajue vile atamtibu. Mgonjwa anataka kupewa miwani.

Hakuna mvua imenyesha, mti mmoja uliokauka umesimama kivyake hakuna mimea ingine. Mamawe yamejaa sana, hakuna mvua iliyonyesha siku karibu, mawingu kwa umbali yanataka kujikusanya, mabonde yanonekana kwa umbali.

dawa zimepangwa ju ya meza moja ni ya kutibu maumivu kama mtu anapoumwa na kichwa ama anaskia maumivu mwili mzima dawa hizi hupewa kwenye hospitali ama duka la dawa

Madawa ya kudungiana sindano imewekwa pahali ya kuitunza. Sindano hizi zinaeza kuwa ni ya chanjo. Ipo sehemu ya hospitalini yamechungwa vizuri ama wauguzi wanazunguka nayo kuwadungwa wale wasioweza kufika hospitalini.

Mama mjamzito anayetaka kujifungua ameketi kwenye kiti. Mhudumu wa kienyeji anaweza kumsaidia; amevaa glovu na barakoa. Mama huyu ni kama anataka kuzaa. Anafaa kupelekwa hospitalini ama kama hakuna wakati, mhudumu wa kienyeji anaweza kumsaidia.

Tembe ya kusaidia maumivu, mtu akiumwa na mwili ama kichwa anatafuta tembe hili anameza. Inapatikana hoapitalini ama duka la madawa. Tembe hili ni la rangi ya kijani kimbichi.

Mwanaume amekuja kwenye kituo cha afya ili apokee sindano, ameeka mkono yake kwenye kifua huku ameeka barakoa chini ya mdomo anakaa kwa utaratibu akidungwa. Mhudumu amevaa sera ya hospitalini ili asiweze kupata au kuambukizana maambukizi ya ugonjwa ,ameshikilia sindano anamdunga mgonjwa huyo kwenye mkono

Chanjo yamepangwa wafai kupewa dosi tano, chanjo hii hupewa watoto wadogo ama watu wazima wana uwezo wa kupata magonjwa, unaweza kuipata chanjo hii kwenye hospitalini ama wahudumu wanazunguka wakiwapa wasioweza kufika hospitalini .

Watu wanasafisha mazingira, wanakusanya uchafu uliotupwa na watu kiholela. Wanafanya kazi mzuri sana kwa vile watu wanaweza kuishi bila kupata magonjwa. Uchafu haya yakishikanishwa na kuekwa sehemu iliyombali na watu.

Mama amejifungua kwenye kituo cha afya. Watu wamekuja kumuangalia wakimuuliza maswali. Hapa ndipo wamama wanakuja wakiwa tayari wamemaliza muda wao wa kubeba mwana wao kwenye tumbo.

Chanjo cha homa ya manjano imewekwa kando ya barakoa. Pia kuna sindano iliyo tayari kuwekwa dawa kando. Chanjo hii hutumika kutibu magonjwa ya homa ya manjano inadungwa watoto ama watu wazima.

mtu anayefanya kai kwenye pahali ya kutengeneza madawa anaweka madawa kwenye boxi ili zipelekwe duka ya dawa, amevaa barakoa na kufunika kichwa chake .Dawa hizi ziko kwa wingi zimetengenezwa tayari zingine tayari tu kusafirishwa

Wahudumu wa afya wanashughulikia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti. Anapanua mdomo aweze kutibiwa kwenye jino. Wamevaa sare ya kihospitalini mmoja amevaa barakoa, kitu kwenye kichwa glovu. Yeye ndio anahudumia mgonjwa huyu.

Mzee amekuja hospitalini, amevaa barakoa, anadungwa chanjo, mhudumu wa afya ameweka pamba kwenye mkono yake amwmaliza kumdunga chanjo. Mzee huyu anaonekana kuangalia kando. Sehemu hii watu hudungwa chanjo.

Mgonjwa amekuja kituo cha afya sehemu ya meno, amelazwa kwenye kiti, ameambiwa afungue mdomo. Daktari anamwangalia jino, amevaa glovu na barakoa kwenye uso, na amevaa pia miwani ili aweze kuona vizuri.

Mkulima amevaa nguo ya kumzuia maambukizi amevaa pia glovu na maski kwenye uso, Anamdunga dawa ng'ombe kwenye pua. Ng'ombe amefungiwa sehemu ili asiwe ni mwenye kutoroka.

Mhudumu wa afya anachukua chanjo na kuiweka kwenye sindano. Amevaa barakoa, amesimama chini ya hema, wamekita kambi sehemu ili waweze kuhudumia wale wasioweza kufika hospitalini kuwadunga chanjo.

Mhudumu wa afya amekuja mashinani anawaelezea wakinamama umuhimu wa chanjo. Amekuja kuwandunga watoto wachanga wasiokuwa na nafasi ya kuja hospitalini ama hopsitalini iko mbali na kwao, wanataka kudungwa chanjo.

Mtu anayefanya kazi kwenye kiwanda cha kutegeneza hewa ya oxygen anashughulikia mitungi hizo za oxygen . Zinapelekwa hospitalini ili kuwawezesha wagonjwa wasioweza kupumua kupata hewa ya kupumua.

Stesheni ya maji. Watu wanakuja na mamitungi kuchota maji. Juu ya stesheni hii kuna mtungi nyeusi kubwa ya kuekea maji. Watu wawili wanaonekana kuchota maji. Mmoja amevaa barakoa.

Mama ameleta mtoto wake hospitalini. Mhudumu wa afya anamdunga kwenye mkono chanjo. Mama huyo amevaa barakoa. Hapa ni sehemu ya watoto kudungiwa chanjo. Inapatikana kituo cha afya.

Madaktari wako kwenye chumba cha upasuaji, wanamfanyia upasuaji mtu kwenye miguu. Wamevalia nguo ya kihospitalini, wamefunga kitu kichwani, barakoa na glovu. Mwangaza inamulika mguu ya anayefanyiwa upasuaji.

Chanjo ya homa ya manjano. Mtu akiwa na uwezo wa kupata homa ya manjano anapewa chanjo hii ili kuzuia. Chanjo hii inatumika sana, ni ya kudungana sindano si ya kupewa kwenye mdomo.

Kijana anajaribu kupita barabara iliyojaa maji, mvua mingi imenyesha, gari ya ambulensi imepita imebeba mgonjwa kumpeleka hopitali ili apate matibabu ya dharura. Wenye kutembea wamepanga laini wakivuka kando ya barabra.

Wannachi wamepanga foleni ili waweze kupewa msaada. Wanaonekana ni wa mashabani kwa vile hawana vitu mingi. Wenye kuwapea ni watu wenye roho mzuri kwa vile wamejitolea kusaidia watu maskini.

Nzige wanavamia mmea wa mahindi. Mkulima anafaa kwenda dukani anunue dawa aipulizie. Akikosa, mahindi hiyo itamalizwa kwa siku chache. Nzige wanaharibu sana, ni waharibifu sugu wa mimea.

Wahudumu wa afya wawili wamemlaza msichana aliyekuja hospitali ya meno kwenye kiti, ameambiwa afungue mdomo, wanamutibu kwenye meno. Wahudumu hao wamevaa barakoa na miwani.

Chanjo cha homa ya manjano na kando yake kuna sindano. Mhudumu wa afya ameshikilia ako tayari kudunga mtoto mchanga ama mtu mkubwa aliye na uwezo wa kupata homa ya manjano.

Hospitalini mgonjwa amelala, mguu mmoja ameinua huku ingine amefunga bandeji. Juu yake imeekwa maji inayoingia kwenye mishipa yake. Anakaa ametoka kwenye ajali, anahudumiwa wengine pia wako kando yake wanahudumiwa.

Kijana amelazwa kwenye kiti, mhudumu wa afya amevaa barakoa na kitu kichwani anamhudumia, kijana huyo amevalishwa miwani ili mwangaza ikimulikwa kwenye mdomo yake isimuumize macho, anaumwa na meno komaana amekuja kituo cha afya sehemu ya meno.

Mhudumu wa afya anamhudumia mama aliyeleta mtoto wake mchanga hospitalini. Amevaa barakoa mhudumu huyu. Ni sehemu wamekita kambi inakuwa kama hospitalini ili watu wasio weza kufika hospitalini wanahudumiwa.

Mwanaume amevaa nguo ya kumzuia kemikali na glovu mkononi. Anashikilia kitu akipulizia barabara. Anataka kuua magonjwa yaliyo hapo na kuisafisha. Mti iliyonawiri na kuwa kubwa inaonekana huko nyuma.

Mama anachota maji kwenye kituo cha kuchotea maji , wako wawili na wanachota kwa sehemu hii inaonekana ni shamba. Kuna miti ya mahindi yamepandwa mingi nyuma yao.

dawa ya kuongeza damu mwilini kama huna nguvu unameza dawa hii ili upate nguvu na kinga ya kuzuia magonjwa inasaidia kuimarisha ngozi ,nywele na makucha .inakuletea mtoto aliye tumboni apate afya njema

Mkulima anawafukuza nzige waliovamia shamba lake. Nzige hao ni waharibifu wakiingia kwa mmea wanamliza . Wanaleta ukame kwa vile wanakula matawi yote . Mkulima anajikaza kwa kufukuza nzige hao kwa kuwashtua na bokola.

Mhudumu wa afya anashikilia chanjo, anaangalia sehemu dawa imefika. Ako tayari kumdunga mtoto anayelia ameshikiliwa na mama yake chanjo. Mhudumu huyu kwa utaratibu anasoma sehemu dawa imefika.

Choo ya umma hupatikana katikati mwa jiji, unalipa pesa kidogo unaweza kujisaidia, mtu anaingia kwenye choo hicho, ilikua zamani ni chafu lakini siku hizi yameboreshwa kwa vile watu wanalipa pesa.

Mama mkongwe anadungwa chanjo huku ameketi kwenye kiti. Anashikilia uso yake akitumia mkono wake. Daktari kwa utaratibu anamdunga chanjo hicho. Hapa ni kituo cha afya. Watu wanakuja ili wahudumiwe.

Mtoto mdogo ameketi chini. Mhudumu wa afya amevaa nguo nyeupe anataka kumhudumia. Mtoto amevaa nguo nyekundu. Kuna sehemu ya kutupa taka manjano. Watoto wanaletwa na wazazi wao waweze kutibiwa hospitalini.

Dawa ya chanjo ya homa ya manjano imewekwa. Dawa hii hupewa watoto ama watu wakubwa waliona uwezo wa kupata ugonjwa ya manjano yaani homa ya manjano. Dawa hii hupatikana hospitalini ama wauguzi wanazunguka nyumba ya watu wakiwapea.

Shindano ya chanjo ya rubella inaweza kutibu magonjwa kama vile surua na matende. Watoto wachanga ndio wanapewa chanjo hiki, unaweza kuipata hospitalini ama wahudumu wa afya wanazunguka nyumba ya watu kuwadunga wale wasioweza kupata nafasi ya kukuja hospitalini.

Wahudumu wa afya wanaenda mashinani ili kuwadunga watu chanjo. Wamejipea morali , watatu hawa wanatembea wakiwa wamebeba vitu za kuekea machanjo.

Daktari amesimama kwenye chumba cha hospitalini. Anaonyesha kitu yenye imetoka kwa mashini ya kumtibu mgonjwa. Kitu hicho kiko juu ya kitanda. Daktari huyo amevaa nguo nyeupe huku akiangalia mashini.

Watu wamesimama wakipiga sawira. Mbele yao kuna masodo mengi. Wanataka kuwapea wasichana wasioweza kununua ili waivae wakiwa kwenye hedhi yao.

Mkasa umetokea kwenye msitu, moto unasambaa kwa haraka kwa sababu ya matawi ya mti ama nyasi iliyokauka, wenye kupigana na moto hii bado hawajafika, moto unatoa moshi nyeusi inaharibu mazingira.

chanjo ya homa ya manjano dawa hizi zimeekwa juu ya meza ,sindano iko kando imefunikwa hapa ni kitui cha afya au duka la dawa mgonjwa ako tayari kudungwa chanjo hiyo

Mvua imenyesha mingi ikaleta mafuriko, gari ta tuk tuku inakazana kupita kwenye mafuriko hayo, wengine wako juu ya boda boda pia wanapita, maji haya yanaweza kuzamisha watu na wanaweza kufa watu. Mvua ilinyesha mingi sana.

Msichana anafundishwa kuzima moto, anachukua kitu anapulizia ndoo iliowashwa moto. Hapa ni sehemu ya kuegesha magari. Ameweza kuzima moto huu, sasa ako tayari kupigana na moto ikiwaka nyumbani, shuleni ama hospitalini. Wenye kuzima moto wanawafundisha wananchi.

Mgonjwa amekuja kituo cha fya ameketi kwenye kiti huku anaangaliwa mhudumu wa afya. Kuna madawa imewekwa juu ya meza, mhudumu wa afya kwa njia ya ishara na Kwa maneno anamwelezea mgonjwa huyu.

Chanjo ya rubela inatumika kutibu magonjwa kama vile misuli na magonjwa mengine. Sindano yamepangwa kando tayari kumdunga mgonjwa aliyekuja hospitalini ama kituo cha wakudunga watu wasio weza kuja hospitalini. Wahudumu wa afya hukita kambi sehemu zingine.

Mama mjamzito amelazwa chini kwenye sakafu. Amefunguliwa nguo anaangaliwa tumbo. Mhudumu wa afya kwa utaratibu anamguza. Ako karibu kujifungua mama mjamzito, anaangalia kando akiwa na huzuni.

Watu wawili wanafukuza madudu yaliyokuja kuharibu shamba yao. Wadudu haya ni mbaya kwa vile ikiingia kwa mti unamaliza majani yake yote inaleta ukame shemu. Wanakazana watu hao kuzifukuza ilizitoke kwenye ardhi yao.

dawa ya vitamini imetolewa matembe na kuwekwa kando yake ,ukiwa unataka vitamini kwenye mwili yako unameza dawa hizi inapatikana hospitalini ama duka la dawa kote nchiini dwa hili ni ya vitamini ' Da'

Watu wawili wamesimama wanaosha mkono yao kwenye kituo cha kuoshea mkono, polisi anaangalia huku amevaa barakoa ni vizuri kuosha mkono ili usiweze kueneza magonjwa.

Mhudumu wa afya anamweka chanjo mtoto kwenye mdomo wengine wanasimama kando wanamwangalia. Mama huyu ameleta mtoto wake mchanga adungwe sindano ameshikilia pia mtoto mwingine kwenye mkono wote wawili ni kama wanadungwa chanjo.

Watu wawili waliovaa nguo nyeupe wamekuja shuleni. Wanawafuza wanafuzi vile ya kuvaa sodo. Ni wakina mama walio na bidii ya kuwafuza wanawake wenzao vile ya kuvaa sodo wakiwa kwenye hedhi zao.

Ngamia imelala chini, imelemewa na njaa ama inaskia kiu, imewekwa vitu kwenye mgongo wake alikua anasafirisha watu kuwapeleka sehemu kuna maji na chakula, ngamia huweza kukaa siku nyingi bila kula ama kunywa.

Mhudumu wa afya anamshughulikia mgonjwa kwenye chumba hii ndani ya kituo cha afya. ameeka teleskopu kwenye shingo lake huku amevalia glovu, anatengeneza nguo ya mgonjwa huku amelala.

Tembe imesimamishwa, imetolewa kwenye boksi yake. Tembe hili inaitwa azithromycin, ni ya miligramu mia tano. Ndani iko tembe hamsini.

Maji yamefurika sehemu ya watu wanaishi, nyumba hii ya mabanda inaonekana yameingililiwa na maji, watu wanatoka wakitafuta pahali hakuna maji waishi, maji imetoka kwa mto ama mvua mingi imenyesha.

Chnjo ya rubela inasaidia kwa magonjwa kama vile matende na surua. Chanjo hii hudungwa watoto wa miezi kumi na mbili kuenda juu. Kuna sindano imewekwa juu ya meza. Hapa ni sehemu ya hospitalini, mhudumu wa afya anataka kumdunga chanjo mtoto ama mtu mwenye kuihitaji.

Msichana amewekelea mkono yake kwenye sodo zilizojipanga. Ni kama anataka kugawia wanafunzi wasichana wasiojiweza ili waweze kuzitumia. Ni muhimu wasichana kutumia sodo hizi wakiwa kwenye hedhi zao.

Muhudumu wa afya ana mudunga mama aliyevaa barakoa ameketi chini. Anadungwa sindano ya chanjo, amekuja hospitalini ili apate huduma za kiafya. Daktari huyo amevaa barakoa na sare za kihospitalini

Dawa ya GHUDATUM ,dawa hutumika kuogeza tezi ndume. Ni asilimia mia moja imetengezewa na vitu si kemakari. Dawa hii hutumika sana sana wanaume.

Mhudumu wa afya anamwangalia mtoto aliyezaliwa kabla muda wake kufika. Ameweka teleskopu kwenye sikio anasikia mdundo wa moyo wa mtoto huyo. Hapa ni kituo cha afya, chumba cha watoto waliozaliwa kabla muda wao haujafika.

Chanjo cha homa ya manjano imewekwa chini. Chanjo hii hupewa watoto ama watu wakubwa inazuia mtu kupata homa ya manjano. Kando ya chanjo hiyo imewekwa sindano tayari kumdunga mtu aliyekuja hospitalini.

Chanjo ya kuwadunga watoto wachanga, imeandikwa usiweke kwenye barafu, usifanye ikuwe barafu, unaitingiza vizuri kabla ya kutumia. Chanjo hili ni la Polio, inapewa watoto wadogo chini ya miaka mitano.

Mhudumu wa afya anamshughulikia mtoto mdogo aliyezaliwa kabla muda wake kufika. Mhudumu huyu amevaa miwani. Inaonekana hapa ni kituo cha afya, sehemu ya watoto waliozaliwa kabla muda wao kufika wanawekwa.

Watu waliokuja mkutano wamekaa chini kwenye kiti wengine wameinama, wanainua mkono yao, wengine wamevaa barakoa. Wanaelezwa kitu wakaambiwa wainue mkono yao kuonyesha wamekubali. Inaonekana ni sehemu ya shule.

Chanjo cha Rubela, inatumika kutibu magonjwa kama vile surua na matende. Kando yake kuna sindano. Hapa ni katika kituo cha afya. Mgonjwa anajitayarisha mwenye kumhudumia anataka kumdunga chanjo hii.

Wahudumu wawili wa afya wanasimama wakishughulikia watoto walio zaliwa kabla muda wao kufika. Wanakuwa wamewekwa kwenye kitu fulani watoto hao. Hapa ni kituo cha afya.

Nyumba inaporomoshwa na gari. Mapolisi wawili wanaangalia vile kazi inaendelea. Nyumba hii ilikuwa karibu kuporomoka, wenye kuwa na nyumba hizi wakaamua kuziangusha ili isiweze kuleta maafa. Watu wengine wanasimama wakiangalia gari ikifanya kazi ya kuiangusha.

mama amelala kwenye kiti akifungua mdomo wahudumu wa afya wanamshughulikia kwenye jino ,mama alikuwa anaumwa na meno akaja hospitalini, wahudumu hawa wawili wamevaa barakoa mama anafungua mdomo huku amewekewa kitu kwenye kifua ili dawa yasimwagike kwenye nguo

Mhudumu wa afya anamdunga sindano mama aliyekuja kuhudumiwa. Kando yao wamama na wa vijana wengine pia wamekuja kuhudumiwa. Hapa ni katika kituo cha afya.

Mama aliyejifungua anatabasamu amevaa nguo ya hospitalini huku anamshika mtoto wake mdogo, ako hospitalini juu ya kitanda amemaliza kujifungua , hospitalini wamama wanaaambiwa waende wajifungue ili waweze kupata huduma bora.

Sehemu ya mganga. Mtu anakuja kupata tiba ya uganga, ushirikina, mavitu hayaeleweki yamepangwa hapo. Mganga anadanganya watu na vitu zingine kama vile majani yamewekwa kwenye kibuyu na vitu zingine hazieleweki.

Mmama mmoja ameketi kwenye kiti huku ameshikilia mtoto wake mchanga . Mhudumu wa afya anamdunga mtoto huyo chanjo .Anatengeneza dawa amevaa barakoa alikuja hadi kwa watu huko mashinani, ili waweze kupata huduma ya chanjo. Wakina mama wa sehemu hii hawawezi fika hospitalini kwa vile wako mbali.

dawa ya sindano ya vitamini hii inadungwa pekee yake ukiwa mgonjwa na unataka vitamini ya B3 unapewa sindano hiki ,unaweza ipata hospitalini ama duka la dawa

chanjo ya Rubela inazuia magonjwa kama vile matende na surua chanjo hiyo kando kuna sindano inapatikana hospitalini ama duka la kununua dawa chanjo hicho watoto wadogo wanadungwa ili wasiweze kupata magonjwa haya

Wahudumu wawili wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda. Mmoja anaangalia mashini, mwingine pia akitaka kumuekea kitu mgonjwa huyo anatayarisha hapo kando. Hapa ni chumba cha mgonjwa aliyelemewa.

Mhudumu wa afya anamuweka chanjo ya polio mtoto mdogo. Mama alimleta mtoto huyu ili aweze kupata matibabu ya chanjo. Kuna laini ya wakina mama walio pia waleta watoto wao kupata huduma hizo.

Madudu ya kumaliza mimea yamekuja kwa wingi. Mkulima ataenda hasara kwa vile madudu haya yakishika matawi yanaimaliza yote. Inasemekana dudu hizi zinaleta ukame watu hawapendi wanaifukuza.

Mama ameketi kwenye kiti barakoa ameka chini ya mdomo wake. Anafungua mdomo daktari wa meno anamtibu. Daktari huyu amevaa kitu kwenye kichwa ili amulike mdomo wa mgonjwa. Alikuwa anaumwa na meno mgonjwa huyu.

Wanafuzi wanaosha mkono yao kwenye kituo cha kuogea mkono, wamevaa barakoa. Ni sharti wanafuzi kuosha mkono kabla hawajaingia kwenye shule. Sabuni yameweza kupangwa juu ya mfereji.

Mvua kubwa imenyesha sehemu maji yakakuja na uchafu kama vile mizizi ya miti. Wenye sehemu hiyo wamekuja kushuhudia matukio haya. Mvua kubwa sana imeleta madhara. Wanachi hawa hawaogopi kuteleza kuingia kwenye mtaro kubwa.

Mhudumu wa kituo cha hospitalini sehemu ya jicho, anamwangalia mgonjwa aliekuja, ameweka mashine kwenye uso yake huku anaangalia jicho akiwa ametabasamu, amevaa glavu mkononi. Sehemu hii ni ya watu kupimwa jicho.

Mhudumu wa afya anadunga mtoto mchanga chanjo, mama alimleta mtoto huyo hospitalini ili aweze kupata huduma hiyo ya chanjo, kuna pahali ya kuwekea chanjo imewekwa juu ya meza. Sehemu hii kituo cha afya.

Mwanamume amevaa nguo nyeupe anasimama mbele ya darasani. Wanafunzi wameshikilia kitu mkononi. Anawafunza kitu mwalimu huyu. Darasa hili limejaa wanafunzi.

mtoto mdogo anafundishwa kutembea ,sehemu hii ni ya watu wanaofanyia mazoezi ama ni sehemu ya hospitalini iliotumika kurekebisha watu walioshindwa kutembea kutokana na ajali ama ugonjwa .Mama inaonekana nyuma yake kuna mwanaume anamfundisha mtoto kutembea

Mtu anapulizia dawa kwenye barabara. Amevaa nguo ya kuzuia kemikali hizo zisishike mwili yake. Kwa utaratibu anapuliza dawa hiyo kando ya barabara moshi nyeupe inaonekana ikoitoka ihali anapuliza.

Wahudumu wa afya wanasimama wakimhudumia mama mmoja mkongwe aliyeketi chini, anamtibu sikio lake. Mmoja anavaa glovu na kumfanyia kazi kwenye sikio lake. Wengine wamesimama wakiangalia kwa utaratibu.

Dawa za nguvu za kiume iitwayo Mtiki yamepangwa. Sehemu hii ni kama ni duka la dawa. Mtu anayetaka kupata nguvu za kiume anakuja analipa pesa anapewa dawa hizi aende nazo nyumbani.

Mtu mmoja amefungua sanduku na kuweka vitu, inaonekana ni dawa. Ameweka kalamu kwenye nguo lake amevaa kofia. Amevaa nguo ya nyeupe, kiti iliowekwa nguo iko kando. Chumba hili inaonekana ni yake.

Dawa ya vitamini kama unataka kupata vitamini kwenye mwili wako unameza dawa hii, inapatikana kwenye duka la dawa ama unapewa hospitalini na mhudumu wa afya, chupa hili limeandikwa nambari ya wenye kutengeneza dawa hii.

mhudumu wa afya anamdunga sindano mwanaume aliye kuja kuhudumiwa amekaa chini kwa utaratibu mhudumu anamdunga amevaa barakoa mhudumu huyu na nguo nyeupe ya kihospitali ni kama ni chanjo anapewa mzee huyu pia yeye amevaa barakoa

Ghorofa imeporomoka, watu wanakuja kuangalia vile imekuwa, wenye kusaidiana, wamevaa nguo kama ya watu wa kuzima moto. Wanasaidia wale walio finyiliwa kwenye ghorofa lililoporomoka. Maghorofa mengine yamesimama kando hayajaporomoka.

Mwanaume amekuja kituo cha afya, amevaa barakoa, kwa uchungu anafunga macho. Daktari anamdunga chanjo kwenye mkono. Mhudumu huyu wa afya nikama amebobea kwa utaratibu anamdunga. Mgonjwa huyu atapata nafuu baada ya masaa machache.

Mhudumu wa afya anamdunga mgonjwa kwenye kidole. Msichana alikuja kituo cha afya ili atibiwe. Wengine wanaonekana wakiwa nyuma pia wamekuja kupata matibabu.

Mtu anampaka mtoto mdogo rangi kwenye kidole chake kidogo iilikuonesha kuwa amepata chanjo tayari ili asidungwe mara ya pili chanjo. Wahudumu hawa wanatumia njia hii iliwaweze kujua ni kina nani wamepewa chanjo.

Mama amelazwa anafungua mdomo, daktari wa meno anamhudumia, amevalishwa kioo ili kuzuia mwangaza isimwaribu macho, mhudumu wa afya amevaa glovu na barakoa na kitu ya kumulika kwenye kichwa chake.

Dawa iliyoandikwa "daktari Abdela herbalist". Dawa hii inasemekana ni ya kutibu magonjwa ya homa ya covid. Mtu ameishikilia amevaa pete kwenye vidole zake.

Chanjo cha rubella inasaidia tusipate ugonjwa wa surua na matende. Chanjo hii ni ya kudungwa sindano. Unapewa watoto wa miaka kumi na mbili miezi kupanda ili wasiwe ni wenye kuwa wagonjwa. Inapatikana hospitalini au wahudumu wa afya wanazunguka wakiwaoa watoto wasioweza kufika hospitalini.

Chanjo ya polio. Inadungwa, hii si yakupewa mdomoni. Watoto wadogo chini ya miaka mitano wanapewa ili wasiweze kupata magonjwa wakiwa wakubwa. Chanjo hii hupatikana hospitalini ama wahudumu wa afya wanazunguka wakipea wale wasioweza kufika hospitali. Teleskopu pia imewekwa kando ya chanjo.

Mkulima anapulizia mti wake dawa ,anataka inawiri vizuri ,wadudu wamemaliza anataka azidhibiti kwa mgogo wake ameeka mtungi wa dawa amevaa nguo ya kuzui kemikali kuingia kwenye mwili wake.

Mhudumu wa afya ameinua dawa mbili juu. Sindano iko chini inatoa dawa hizo. Amevaa pete kwenye kidole yake ya nne. Hapa ni kituo cha afya, mgonjwa ako tayari kudungwa sindano.

mtu ako hospitalini anafundishwa kufanya zoezi mhudumu wa afya amesimama kando ilhali yeye ameketi chini anashikilia kitu na mkono yake hapa ni kituo cha afya ni kama aliingia kwenye ajali anafundishwa kutumia mkono yake tena

Mkasa wa moto umetokea, nyumba inateketea, mabati yanachomeka, wenye kuzima moto bado hawajafika, nyumba hii ni hasara imetokea, watu labda wako ndani wamechomeka, labda imeletwa na stima ama gesi ya kupikia.

Mtu anayetoa na kuwafukunza wadudu waliokuja hapa wanamaliza matawi wanaleta ukame wadudu hao . Mtu huyu anajikaza akikimbia akiwafukuza sehemu yake iliwasiharibu.

Mhudumu wa afya amevaa barakoa amefunganisha mkono yake. Mbele yake kuna faili. Anamsikiliza mgonjwa aliyekuja kituo cha afya kusema shida zake. Mhudumu wa afya anasikiliza ili ampe matibabu.

Mama ameleta mtoto wake mchanga hospitalini. Mhudumu wa afya anamdunga sindano ama ni chanjo. Mama huyo amefurahia lakini mtoto wake analia kwa uchungu. Muda usiokuwa mrefu atapata nafuu mtoto huyu.

Mamamjamzito alijifungua mtoto. Sahii anamshikilia, anafurahia. Hapa ni kituo cha afya. Mama mjamzito akitaka kujifungua inahimizwa akuje kwenye kituo cha afya ili aweze kupata usaidizi.

Mwenye kuhudumia watu akikuja hospitali ya meno anatabasamu. Bill ya kulipa imeandikwa hapo, unaweza lipa kutumia benki. Unakuja unaandikishiwa karatasi unaenda kwa daktari anakutibu. Hii sehemu inaitwa Fine Touch , sehemu ya meno.